Ukurasa huu wa kitabu ni wa kufundisha matumizi ya viwakilishi hiki na hivi kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Ukitumia njia ya vielezo vya kuona na sentensi sahihi. Ufanisi wake uko katika mbinu ya kulinganisha vitu vingi na kitu kimoja kupitia mifano ya vitabu na viatu.

Wakimbiaji wanne wanashiriki mashindano ya kitaifa maandhari inaonyesha mshikamano wa mchezo wa para olympiki ambapo waongozaji wanasaidia wanariadha wenye ulemavu wa kuona na kishiriki kwa usawa na heshima.

Mwanaume amesimama mbele ya kibanda cha maji kilichowekwa ukutani mwa jengo la shule, akijaza container kubwa la maji la blue . Kibanda hicho kina kifaa cha kutoa maji kilichowekwa kwenye ukuta wa nje, kikiwa na maandishi ya 'Water Kiosk'. Jengo lina rangi ya manjano na nyeupe.

Lango la "Sacred Heart High School" linasimama kwa sura ya heshima na umakini. Mbao nyeusi za chuma zikiwa na mlango mdogo upande wa kushoto ukizungukwa na ukuta wenye maandishi safi na nembo ya kitaasisi.

Mwendeshaji baiskeli amevaa mavazi meusi ya kuendesha yenye michoro ya rangi mbalimbali, kofia nyeupe ya usalama na viatu maalum vya baiskeli. Njia ya lami inapita katikati ya mandhari ya kijani. Miti na maua ya manjano yakionekana pembeni.

Jengo limejengwa kwa ukuta mweupe wenye mistari iliyonyooka, sakafu na paa lililoshikiliwa na nguzo za chuma nyeusi kwenye upande mmoja kuna mlango mwekundu uliofungwa pembeni yake madirisha madogo ya kioo yenye muundo wa mraba.

Mkono uliyovaa glovu unashikilia kipande cha chipu ya kompyuta, juu ya ubao ukionyesha teknolojia ya kisasa. Jalada lina jina, Longhorn Computer Science Learner's Book Grade 7 na nembo ya mtaala ya msingi wa umahiri.

Jengo la utawala la Shule ya Msingi ya Kwa Jomvu. Ukuta wa mbele umechorwa maandishi yanayoonyesha jina la shule na sehemu ya jengo. Chini ya nembo la kitaifa kuna kauli mbiu ya shule, Elimu Ni Maendeleo.

Mwanariadha ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha mashindano akiwa tayari kuanza mbio kwenye uwanja wa kukimbia. Mikono yake imenyoshwa mbele ikishika sehemu ya kusukuma gurudumu kwa nguvu. Uwanja umeangaziwa vizuri na mandhari inaonyesha kuwa ni usiku.

Watu wanne wamesimama karibu na mashua ya kuendesha. Watatu wamevaa fulana nyekundu zilizoandikwa, Kenya, wakionyesha mshikamano wa kitaifa. Mmoja ameketi ndani ya mashua akiwa karibu na kiti cha magurudumu, hali inayodhihirisha ushiriki wa michezo kwa watu wenye ulemavu.

Mkutano rasmi wa KISE ambapo mtu moja amesimama kwenye jukwaa akizungumza kupitia kipaasa sauti. Amevaa suti na maua meupe kwenye collar akionekana mwenye heshima na umakini.

Vitabu vimepangwa kwa safu juu ya meza, vyote vikiwa na jalada la rangi ya buluu na maandishi meupe. Pembeni kuna faili ya manjano yenye label ya tile file na michoro ya maandishi na vielezo.

Wakimbiaji wanne wanakimbia kwa kasi kwenye uwanja wa riadha, kila mmoja akiwa na mavazi ya michezo yenye rangi tofauti. Mandhari ya nyuma inaonyesha vifaa vya mazoezi na watu waliokusanyika, ikionyesha kuwa tukio linaweza kuwa mazoezi au mashindano rasmi.

Wachezaji wawili wanacheza mpira kwenye uwanja wa udongo kila mmoja akiwa na magongo ya kutembelea wakishiriki mchezo wa soka kwa watu wenye ulemavu wa viungo. Mchezaji aliyevaa jezi nyekundu na kaptura nyeupe anamiliki mpira akiuendesha kwa ustadi.

Jengo la shule linaonekana likiwa na rangi ya buluu na nyeupe likiwa na gorofa tatu na madirisha mengi mbele yake magari kadhaa yameegeshwa na watu wachache wamesimama karibu. Mandhari inaonyesha mazingira safi yenye mpangilio mzuri.

Bango la shule imechorwa kwa rangi ya buluu likiwa na kuta mbili zilizoandikwa ujumbe wa kuhamasiha. Michoro ya vitabu na alama za elimu imepambwa pembeni ikionyeshwa uzito wa maarifa na maadili katika malezi ya wanafunzi.

Kurasa mbili za kitabu zimefunguliwa zikiwa na kichwa, Your Manners. Vibonzo vya watu wakila na kusafisha vinaongeza uelewa na maudhui ya kitabu hiki.

Darasa lenye meza na viti vya mbao vimepangwa kwa safu, karatasi zimesambazwa juu ya baadhi ya meza. Kuta za darasa zimenakishwa kwa mabango na chati za kieleimu huku madirisha yenye mapazia ya waridi yakiruhusu mwangaza wa jua kuingia.

Misitu hutoa makazi kwa wanyama pori, huchukua kaboni kutoka hewani na huzuia mmonyoko wa udongo. Ukataji wa miti kwa kilimo, kuni na makaa, unahatarisha uhai wa misitu. Sera dhaifu na majanga kama moto wa porini na mafuriko huongeza hatari.

Wakimbiaji wawili wako katika mbio za mashindano. Mmoja akiwa na jezi nyekundu na nyeusi yenye mahandishi Kenya na jina Kimani akiinua mikono juu kwa furaha. Pembeni yake yupo mwenzake aliyevaa jezi ya njano iliyoandikwa, Guide akimsaidia kukimbia.

Mwanariadha amevaa fulana nyekundu yenye maandishi ya Kenya kwa herufi nyeupe, akivuta kasia ndani ya maji kwa nguvu. Vifaa vya mashua vinachapa na wintake, maji yanachuruzika kwa kasi, yakionyesha harakati za kasi na nguvu.

Lebo mbili zimebandikwa kwenye mbao. Moja inaonyesha kemia, nyingine inaelekeza biolojia. Zimeandikwa kwa uwazi zikitenganisha maeneo ya maabara. Chini kuna stika ndogo; haionekani vizuri lakini ipo.

Jengo la shule ya upili ya Miritini linaonyesha maandishi ya ufadhili wa madarasa mawili kupitia hazina ya maendeleo ya maeneo bunge ya Jomvu. Jina la mlezi wa mradi mheshimiwa, Badi T Bady, limeandikwa wazi. Watu wameketi na kusimama karibu na jengo hilo la ghorofa mbili.

Lango la kuingilia lina maandishi meupe yanayosomeka: The Nyali School juu ya rangi ya buluu. Nyuma yake kuna basi la njano lenye namba tano maandishi ya, School Bus, muundo wa lango una ncha kali juu.